Mtu amelala kitandani akiwa amefunikwa kwa blanketi ya rangi ya nyekundu na kijani. Miguu yake yote miwili imefungwa kwa bandeji nyeupe. Chuma kinaonekana kikitoka kwenye mguu mmoja, labda ni kifaa cha kurekebisha mfupa. Kuna meza ndogo kando ya kitanda yenye vitu mbali mbali juu yake.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu, ikiwa ni pamoja na kifaa kinachoonyesha ishara zake muhimu. Mfanyikazi wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga pamoja na barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa.

Mtu ameketi akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na aproni nyeupe. Mtu anayechanjwa amevaa barakoa ya rangi ya bluu na shati jeusi. Kuna mfuko wenye nebo ya shirika la afya duniani; World Health Organization kwenye meza karibu nao.

Mwanamke anaangalia kwa upendo mtoto mchanga aliyelala chini ya neti ya mbu. Mtoto amelala chali kwenye kitanda kidogo chenye godoro la kijani na mto wa blue . Neti nyeupe inaning'inia juu ya kitanda ikimlinda mtoto. Mwanamke anaonekana kuwa karibu na mtoto labda ni mama au mlezi.

Tukio la chanjo likifanyika labda dhidi ya COVID 19 kutokana na matumizi ya barakoa na muktadha wa sasa. Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanaume mwenye asili ya Kiafrika kutokana na sura zake, amevaa vazi jeupe la kazi na barakoa, akimchoma sindano mtu ambaye pia anaonekana kuwa wa asili sawa.

Mtu aliyevaa vifaa vya kujikinga ikiwa ni pamoja na barakoa na miwani. Anampima joto la paji la uso wa mtu mwengine kwa kutumia kifaa cha kupimia joto kisichokuguza.

Eneo la hospitali. Kuna mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akiwa amesimama karibu na kitanda cha mgonjwa. Kuna vifaa vya matibabu karibu. Kuna mtu amelala kitandani. Kuna maandishi, Nursing Station , katika picha.

Eneo la hospitali labda Nairobi Hospital kutokana na muktadha wa eneo la Kenya. Kuna watu watatu ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya kutokana na mavazi yao ya sare na barakoa za uso. Wamesimama karibu na troli ya matibabu iliyojaa vifaa mbali mbali. Mmoja wao anaonekana akishughulikia mfumo wa dripu ya intraverse .

Kundi la watu waliovalia mavazi ya upasuaji ikiwa pamoja na kofia na barakoa wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Wanaonekana kuwa wanafanya upasuaji na kuna vifaa vya matibabu vinavyoonekana karibu nao. Chumba kinaonekana kuwa cha hospitali.

Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanamke, ameketi kwenye kiti katika ofisi au chumba cha mashauriano. Mhudumu huyo amevaa barakoa ya uso, na anaonekana akiandika au kupitia taarifa kwenye karatasi. Mgonjwa ambaye amevaa kitambaa kichwani, anaonekana ameketi mbele yake.

Gari jeupe lililoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Kuna mabango ya Co-op Bank karibu na gari hilo. Watu wachache wanaonekana karibu na gari, wengine wakiingia au kutoka. Inaonekana kama kliniki asili inayotoa huduma za afya kwa jamii.

Mhudumu wa afya anayeonekana kuwa mwanamke, anamchunguza mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti na anaonekana kuwa mwanamke. Mhudumu huyu amevalia kofia na barakoa, huku mgonjwa amevaa nguo za kawaida. Mchakato wa uchunguzi unafanyika nje, karibu na nyumba ya kijadi.

Gari jeupe limeandikwa Amref Enek Mobile Clinic . Mtu anaonekana amesimama mlangoni mwa gari hilo. Gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Linaonekana kama gari hili linatoa huduma za afya.

Mwanamke anaonekana akishikilia chupi. Wasichana wadogo wawili wamevaa sare za shule wameketi kwenye viti nyuma yake. Mandhari inaonyesha eneo la wazi lenye nyasi. Watu wote wanaonekana kuwa na furaha.

Gari aina ya van lenye rangi nyeupe na kijani limeandikwa cure kwa upande. Gari hili lina raki ya mzigo juu ya ngazi imesimikwa nyuma. Limeegeshwa kwenye eneo la udongo karibu na jengo. Kuna masanduku meusi yameegemezwa nyuma ya gari.

Gari jeupe limeandikwa beyond zero mobile clinic. Limeegeshwa eneo la wazi lenye nyasi. Watu wengi wamekusanyika karibu na gari hilo. Wengine wakionekana kuingia au kutoka. Kuna hema nyeupe limekunjwa karibu na gari. Linaonekana kama kliniki ya simu inayotoa huduma za afya kwa jamii.

Kundi la watu ambao wanaonekana kuwa katika eneo kame au jangwani. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa amevaa barakoa ya uso anamkabidhi mwanamke ambaye amembeba mtoto kifurushi, labda cha msaada au chakula.

Gari jeupe lililoandikwa beyond zero mobile clinic limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda ikitoa huduma za afya. Watu wengi wakiwemo wazee na watoto wamesimama karibu na gari hilo. Wengine wamekaa wakisubiri mandhari inaonekana kuwa ya kijijini au mazingira duni.

Kliniki iliyotengwa kwa makontena nchini Kenya kutokana na bendera inayoonekana. Makontena yamepakwa rangi nyeupe na ina maandishi kliniki. Watu wawili ambao wanaoonekana kuwa wanaume wamevaa sare za kijeshi wanaonekana wakitembea karibu na kliniki hii.

Mtu anaosha meno yake kwa kutumia mswaki wenye dawa ya meno. Mswaki una braceless za rangi ya zambarau na nyeupe. Meno yanaonekana meupe na safi. Inaonekana kama mtu anajali usafi wake wa kinywa.

Mdomo wa mtoto unaonyesha meno yaliyoathirika na ugonjwa wa meno, labda meno kuoza. Mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe inashikilia mashavu ya mtoto ilikuonyesha meno. Lugha ya mtoto inaonekana ndani ya mdomo.

Karibu mchakato wa usafi wa meno ambao meno meupe na safi ya mtu yanaonekana yakisafishwa kwa kutumia kifaa cha kisasa cha meno kinachoshikiliwa na mtu aliyevaa glovu za samawati.

Seti ya vifaa vya meno vilivyopangwa kwa mstari juu ya uso wa samawati, labda kitambaa au karatasi. Vifaa hivi ni pamoja na kioo cha meno chenye pini mwembamba, vichunguzi vyenye ncha zilizopinda.

Tukio la matibabu ya meno likifanyika, labda katika kliniki ya meno jijini Nairobi. Kuna watu watatu wanaonekana. Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto amelala kwenye kiti cha meno. Watu wazima wawili ambao wanaonekana kuwa wataalamu wa meno, au wasaidizi, wamevaa mavazi ya kujikinga ikiwa ni pamoja na kofia, barakoa za uso, na glavu.

Mchakato wa meno labda kusafisha au kupaka dawa ya meno ambapo meno ya juu ya mtu anayofunguliwa na midomo inashikiliwa kando na vidole vilivyovaa glovu za samawati. Chombo kidogo cha samawati chenye ncha ndogo inaonekana kinatumika kwenye meno labda kupaka au kuondoa vitu fulani.

Watu wameonekana wakitembea kwenye maji yailiyo twama labda kutokana na mafuriko wengine wamebeba masanduku ya manjano mtu aliyevaa koti jekundu lenye alama ya msalaba mwekundu anaonekana kuwasaidia nyumba zinaonekana kuzungukwa na maji.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamekaa chini, wamekusanyika kwenye eneo la wazi. Watu wawili wmesimama wamevaa vesti zilizoandikwa nutrition volunteer . Mandhari inaonyesha nyumba za kawaida na miti. Inaonekana kama kuna mkutano au usambazaji wa msaada unafanyika hapa.

Kundi kubwa la watu wamesimama kwenye maji yaliyotuama labda kutokana na mafuriko. Mtu aliyevaa koti nyekundu lenye alama ya msalaba mwekundu anaonekana akisaidia watu wawili kuvuka maji haya. Watu wengine wanaonekana kuwa wamekusanyika, wengine wakiwa wamesimama kwenye sehemu kavu ya ardhi karibu na maji.

Lori la zima moto jekundu limeegeshwa usiku. Watu wamesimama karibu na lori hilo. Maji yanaonekana yamemwagika chini, labda baada yakuzima moto. Jengo linaonekana nyuma.

Gari la polisi la rangi ya kijani limendikwa 911 Group . Afisa wa polisi akiwa amevaa helmeti na ngao; anaonekana akiruka kutoka kwenye gari hilo. Kuna gari lingine la polisi kwa mbali. Mandhari inaonekana kuwa ya mtaa au barabara hapa Nairobi.

Kikundi cha watu ambao waonekana kuwa waafrika mashariki kutokana na sura zao na mavazi yao wakishirikiana katika shughuli fulani ya kijamii au kiuchumi labda katika eneo la mashambani. Mwanamke mmoja aliye mbele amevaa shuka ya rangi nyekundu, njano na samawati.

Kundi la watu wamesimama pamoja nje, wengi wao wakiwa wamevaa kofia ngumu za ujenzi na vesti zinazoakisi mwanga. Baadhi ya vesti ni za rangi ya njano na zingine ni nyekundu. Watu hao wanaonekana kuwa katika eneo la kazi au labda wanahudhuria mkutano.

Watu kadhaa wakiwa wamevalia jaketi za uokoaji na barakoa wako kwenye boti tatu ndogo. Boti moja ina mtu aliyevaa shati la blue lenye nembo inayosomeka kama WFP na mifuko mengi mieupe. Watu wengine wanaonekana wakishughulikia mizigo kwenye boti nyingine.

Mandhari mzuri inaonyesha milima mirefu iliyofunikwa na kiti mingi ya kijani. Bonde pana na la kijani linapita katikati ya milima. Barabara nyembamba zinzunguka kwenye miteremko ya milima. Anga ni la samawati na ina mawingu meupe yanayoenea juu.

Eneo ambalo miti imekatwa labda kwa madhumuni ya ukataji miti. Eneo hili linaonekana kuwa limeathiriwa sana, huku mashina ya miti iliyokatwa yakiwa yameachwa na ardhi ikiwa imefunikwa na matawi na mabaki ya miti upande mmoja wa picha.

Chumba cha wachunguzi wa X-Ray katika hospitali au kituo cha afya labda hapa Nairobi kutokana na muktadha wa eneo. Kuna mashini kubwa ya X-Ray yenye sehemu mbali mbali ya teknolojia. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mgonjwa amesimama nyuma ya skrini.

Chumba kina rafu nyingi nyeupe zilizojaa vifaa mbalimbali vya matibabu kama vile dawa na vifaa vingine. Kuna meza katikati ya chumba chenye faili za rangi na vitu vingine. Kiti kimoja kimeegemea meza.

Mlango wa rangi ya kijivu umeandikwa physiotherapy room twelve kwa herufi za blue . Mlango huu unafunguka kuingia kwenye chumba chenye kutae za rangi ya blue na sakafu ya vigae vya rangi ya beige . Ndani ya chumba kuna ndoo ya njano na vitu vingine visivyo wazi.

Friji ndogo jeupe limefunguliwa likiwa limejaa vifaa mbali mbali vya matibabu kuna sindano dawa kwenye vifunganishio na vyombo vingine visivyo julikana vimehifadhiwa ndani. Friji lina rafu mbili zinazo shilkilia vifaa hivyo.

Kuna kifaa cha matibabu chenye sehemu ya uwazi juu na sehemu nyeupe chini kilichoandikwa Infant Incubator . Kifaa hicho kina vifungo na skrini ndogo ya kidijitali kimeegemezwa kwenye miguu minne yenye magurudumu. Kinaonekana kuwa ni kifaa kinachotumika katika hospitali kwa ajili ya watoto wachanga.

Maabara inaonekana ikiwa na vifaa mbalimbali vya kisayansi. Kuna hadubini nyeupe imesimama juu ya meza. Mashine nyingine ya rangi ya buluu na nyeupe pia inaonekana kwenye meza hiyo. Chumba kina kuta za rangi ya manjano na dirisha lenye baa za chuma.

Kifa cheupe kilichoandikwa omron , kinaonekana kikua na bomba na sehemu ya dawa ilioambatishwa. Kifaa hicho kiko karibu na kifaa cha kupima shinikizo la damu chenye rangi nyeusi. Vifaa vyote viwili viko juu ya uso uliofunikuwa na karatasi au kitambaa cha rangi ya manjano hafifu. Huenda hivi vifaa vya matibabu vinatumika kwa ajili ya kupumua au kupima afya.

Kielelezo kinaonyesha kifaa cha uchunguzi wa meno ambacho kinaweza aina ya cone beam computed tomography . Kifaa hiki kinaonekana kuwa na sehemu kubwa nyeupe iliyopinda na sehemu nyingine ndogo iliyo na skrini na vipini, labda kwa ajili ya kuweka mgonjwa na kuchukua picha za meno.

Kuna mizani nyeupe ya kidijitali imewekwa juu ya meza ya kahawia. Mizani ina skrini ndogo ya kuonyesha uzito na vifungo vichache chini yake. Nyuma ya mizani, kuna chati iliyowekwa kwenye fremu nyeupe ikiwa kimesimama kwenye dirisha.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mgonjwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa kanzu ya rangi ya waridi. Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa daktari au mhudumu wa afya, amesimama karibu na meza iliyojaa karatasi na vifaa vingine.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini. Mgonjwa amefunikwa na shuka la rangi la kijani na anaonekana kuwa amevunjika mkono ambao umefungwa kwa jasi na umewekwa juu kwa kutumia vifaa maalum vilivyotandikwa kutoka juu.

Ndani ya sanduku la kadibodi, kuna kifaa cha rangi nyeupe na sehemu ya blue kilichoandikwa comp mist. Kifaa hicho kina waya na plagi. Kuna masanduku mengine yenye picha ya kifaa hicho na maandishi. Comp mist, compressor, nebulizer . Pia kuna sehemu ya uso ya plastiki iliyofungwa kwenye mfuko na kitabu cha maelekezo.

Jicho la mtu linaonyeshwa kwa karibu, huku kope la juu likivutwa juu na kidole. Kope la chini pia linaonekana kidogo. Rangi ya ngozi inaonekana kuwa nyeusi. Kunaonekana kuwa na maji kidogo kwenye sehemu ya chini ya jicho.

Ndani ya eneo la kusubiri la hospitali. Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na bendeji kichwani. Mtu aliyevaa sare ya kijani kibichi ya hospitali anasimama karibu naye labda akimsaidia. Watu wengine wanaonekana wakisuburi kwenye viti vya rangi ya zambarau.

Kijana ambaye anaonekana kuwa mwanume mwenye asili ya kiafrika ameketi akiwa ameshika simu mkononi huku mkono wake mwingine ukiwa umefunika uso wake, labda akiwa na huzuni au mawazo mingi. Amevaa miwani na nguo za kawaida na anaonekana kukaa kwenye sofa.

Bango linalohamasisha ufahamu kuhusu afya ya akili katika mwezi wa May . Bango lina kichwa kinachosoma mwezi wa May ni mwezi wa ufahamu wa afya ya akili. Chini ya kichwa kuna orodha ya mambo manne ambayo hupaswi kumwambia mtu mwenye huzuni au enye ugomvi.

Kuna chupa ya kahawia yenye lebo inayoandika Parvexon Plus Injection. Chupa hiyo imesimama karibu na sanduku la manjano ambalo pia lina maandishi sawa. Sanduku linaonyesha ni kuwa ni suluhisho la sindano.

Chupa kubwa nyeupe ya plastiki iliyo na kifuniko cheupe ambayo ina lebo nyekundu na nyeupe. Lebo hiyo imeandikwa Betamol, kwa herufi kubwa na nyekundu na chini yake kuna maandishi, Paracetamol Tablets, kwa herufi ndogo nyeusi. Chupa inaonekana kuwa na vidonge vya Paracetamol.

Mtu aliyevaa vazi jeupe la kitaalamu na barakoa anampa mtu mwingine sindano kwenye mkono wa juu. Watu wengine wamesimama kwa mbali, wengine wakiwa wamevaa barakoa pia. Kuna kamera iliyowekwa kwenye tripod nyuma yao.

Ugonjwa wa changa labda katika kitengo cha watoto wachanga hospitalini. Kuna vitanda vidogo vya watoto, kila kimoja kikiwa na mtoto mchanga amelala. Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya wanaonekana wakihudumia moja wa watoto.

Tukio la chanjo likifanyika. Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya anampa mtoto mdogo chanjo ya matone mdomoni. Watu wengine wamekusanyika karibu wakiwa wamevaa barakoa.

Mikono miwili ya mtu mwenye ngozi nyeusi inaonekana ikishugilikia mkono mdogo wa mtoto mchanga. Mtoto amelala kwenye kitanda kilichofunikwa na blanketi ya waridi yenye michoro. Mikono hiyo inaonekana ikifanya kitu kwenye mkono wa mtoto labda ikimfunga bandeji au kumchoma sindano. Mazingira yanaweza kuwa hopitalini au kliniki.

Mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa amelala kwenye kitanda au godoro laini labda katika kitengo cha watoto wachanga hospitalini. Mtoto huyo anaonekana kuwa na vifaa vya matibabu ikiwa ni pamoja na kifaa kidogo cha kipini au mita ya oksijeni.

Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mwanamke mwenye asili ya kiafrika mashariki kutokana na sura zake, amesimama akiinamia kitanda cha watoto wachanga. Kitanda hicho kina mtoto mdogo amelala na mtu mzima anaonekana akimshughulikia.

Mandhari ya matibabu labda katika hospitali ambapo mtoto mchanga amelala kwenye kitanda akiwa amefunikwa na blanketi, huku watu wawili wakiwa walio valia glovu za matibabu wakimshughulikia kwa uangalifu labda wakimfanyia uchunguzi au kumpa matibabu.

Mtu aliyevaa vazi jeupe la kujikinga na barakoa. Anamfanyia mtoto uchunguzi wakimatibabu. Mwanamke huyo anaonekana akitumia kifaa cha kuchukua sampuli kutoka kwa kinywa cha mtoto. Mtoto amevaa sare za shule na barakoa ya bluu. Uchunguzi unafanyika katika mazingira yanayoonekana kuwa ya matibabu.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na rangi ya ngozi nyeusi, akipokea chanjo ya matone mdomoni kutoka kwa mtu mzima, ambaye pia anaonekana kuwa na rangi ya ngozi nyeusi. Mtoto amevaa kitambaa cheupe kichwani. Mandhari yanaonekana kuwa ya kawaida, labda ya nyumbani au kliniki ndogo.

Eneo la hospitali, Kenyatta National Hospital kutokana na alama zinazoonekana. Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanamke, amevaa sare za kazi na anampa faraja mgonjwa mwanamke aliyelala kitandani. Mgonjwa amevaa kofia nyekundu na barakoa ya samawati

Kifaa cha kunawa mikono cha rangi ya buluu kimesimama kwenye sakafu yenye matofali. Kina ndoo kubwa ya maji juu, sinki ndogo la kunawia na sehemu ya kuwekea sabuni. Maji yanatoka kwenye ndoo kupitia bomba ndogo hadi kwenye sinki. Chini ya sinki kuna bomba lingine la kuondoa maji machafu.

Mtu anaosha mikono yake chini ya maji yanayotoka kwenye bomba la sinki la chuma. Mikono yake imejaa sabuni na maji yanatiririka juu yake. Sinki inaonekana safi na inang'aa. Sehemu ya mkono wake unaonekana.

Mashine ya mazoezi ya miguu ya wima. Ina fremu nyeusi na sehemu ya kukanyagia miguu iliyo juu. Uzito umewekwa kwenye pande zote mbili za mashine. Kuna sehemu ya kukaa chini ambayo imeonekana kuwa na peli nyeusi. Mashine hii hutumika kwenye zoezi ya nguvu ya misuli ya miguu.

Sehemu mbili tofauti zinazoonyesha wachezaji wa mpira wa miguu wawili wakikabiliana kwenye uwanja wa nyasi. Katika sehemu ya juu, mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu na soksi nyekundu, mchezaji mwingine akiwa amevaa jezi nyeupe na soksi za samawati.

Mguu wa mtu ambayo anaonekana kuwa na rangi ya ngozi nyeusi, akiwa ameshikilia kifundo cha mguu wake kwa mikono yake. Mguu umevaa kiatu cha michezo wa rangi ya kahawia na nyuzi nyeupe, na kamba za kiatu zimefungwa. Mtu huyu ameketi kwenye nyasi za kijani.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye anaonekana kuwa Kobe Bryant, kutokana na mukutadha akiwa amelala kwenye sakafu, ya uwanja wa mpira. Mchezaji huyo amevaa jezi ya rangi ya zambarau na njano. Anaonekana akishika mguu wake, labda kutokana na maumivu au jeraha wakati wa mchezo.

Wakati wa mchezo wa raga, mchezaji mmoja anaonekana akipewa huduma ya kwanza na mtu aliyevaa vesti inayoashiria medic huku wachezaji wengine waliovalia jezi tofauti wakiwa wamesimama karibu, labda wakisubiri kuendelea na mchezo.

Mikono miwili inayoonyeshwa inatoa taswira ya ngozi iliyokomaa sana, yenye mikunjo mingi na mishipa inayoonekana kwa urahisi, ikisindikizwa na hali isiyo ya kawaida ya vidole. Mkono wa kulia unaonyesha upungufu wa kidole kimoja, huku vidole vilivyosalia vikiwa na kucha nene na zilizoharibika.

Mwanamume mwenye ngozi nyeusi anaonekana ameketi na mkono wake wa kulia umefungwa kwa bandeji nyeupe. Anashika mwisho wa bandeji kwa mkono wake mwingine labda akifunga au akikagua. Amevaa fulana ya samawati na vesti ya rangi ya kahawia.

Mmea mdogo una majani mapana. Majani yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na nywele fupi juu yake. Mmea huu unaweza kuwa unakua porini au kwenye bustani kutokana na mwonekano wake. Unaweza kuwa aina ya manaa mwitu au mmea mwingine unaofanana.

Kuna kichaka kidogo chenye majani membamba ya kijani kibichi. Katikati ya kichaka kuna kiota cha ndege kilichotengenezwa kwa nyasi kavu na matawi madogo. Kiota kinaonekana kuwa tupu kwa sasa. Udongo unaozunguka kichaka ni mkavu na unaonekana kuwa na mabaki ya mimea mingine.

Mimea mingi ya kijani kibichi imefunika ukuta au kitu kilichovimba. Maua ya rangi ya zambarau na meupe yanaonekana yakichipuka katoka kwenye mimea hiyo. Anga la buluu na mawingu meupe yanaonekana juu. Mwanga wa jua unaangaza kutoka upande ukiangazia majani.

Mti mkubwa labda mti wa asili katika eneo la Kenya. Mti huu una majani mengi ya kijani kibichi na shina nene na mwanga wa jua unaonekana ukipenya kati ya matawi yake. Eneo linalozunguka mti linaonekana kuwa na uoto mwingine.

Kichaka chenye majani mingi ya kijani kibichi. Mmea huu una matawi mengi na maua madogo meupe. Mandhari inaonyesha mimea mingi na anga la samawati.

Kichaka au mmea ambao unaonekana kuwa katika hatua ya kukomaa au kukauka kutokana na rangi yake. Baadhi ya majani yake ambayo ni ya manjano na kahawia huku mengine yakidumisha rangi yao ya kijani.